Hii ni kampeni ya huduma za serikali ambapo kumewekwa mahema na kuna watu ambao wamevaa sare na kuhudumia wananchi walio katika foleni. Inaendeleshwa mahali ambapo utoaji wa huduma hizi muhimu kwa wananchi na ushauri ni sekta muhimu katika jamii.

Huu ni uwanja wa mchezo ambalo imejaa watu wa aina mbalimbali, ueda kulikuwa na tukio au hafla fulani tu labda mchezo au mambo ya siasa. Watu wameketi kwenye majukwaa na wengine wanatembeatembea.

Huu ni uwanja wa michezo ukiwa na sherehe ya kitaifa au tukio maalum. Mwanamke mmoja anashikilia bendera ya Kenya kwa ufahari uku amevaa bendera nyingine pia shingoni kama vazi. Nyuma kuna umati wa watu wengi wakishiriki kwenye tukio hilo.

Sekta ya serikali ambayo inatoa huduma za kiserikali imetembelea watu msahinani ili kuwapa huduma kwa urahisi kuliko wao kuenda hadi mjini ili kupiga laini mrefu ili kupokea huduma hizi.

Hii ni ofisi ya huduma centre aswa hapa ni sehemu maalum ya kuhudumia wateja kuna dawati ya mapokezi ambapo unaelekezwa kulingana na huduma unayoitaji, wafanyi kazi hawa wanaonekana kujihusisha na kikamilifu katika kusaidia watu kwa haraka na ufanisi.

Wananchi wachache wanaonekana wakihudumiwa kwenye ofisi za huduma za serikali. Huenda ikawa ni nyakati za asubuhi ama nyakati za jioni, wakati ambapo foleni za watu hazijakuwa mrefu mno kwa sababu, ni kawaida kuwa kwenye, ofisi za serikali, foleni huwa mrefu sana.

Hii ni shughuli ya kutafuta nafasi ya jaji wa Mahakama Kuu. Bi. Helene Rafaela Namisi yuko jukwaani, ndiye anayefanyiwa msasa kudhibiti iwapo yeye anastahili kuchukua majukumu hayo yanayohusiana na nafasi ya juu kwa mfumo wa mahakama.

Rais wa Kenya anaapishwa kirasmi, amesimama huku ameeka mkono wa kushoto kwenye katiba na mkono wake wa kulia, ameshikilia bibilia huku ameinuka, mahakimu wa koti wamesimama nyuma yake na mkuu wa koti amesimama kando yake, na mke wake kwenye mkono wake wa kushoto.

Jaji mkuu pamoja na maafisa wengine wanaohudumu kwa pamoja katika ofisi yake. Wakotayari kutoa hotuba kwa taifa, jaji mkuu amesimama mbele ya wengine tayari kuzungumuza kupitia vyombo vya habari kwa wananchi.

Wachezaji wameketi kwenye benchi wakishangilia wenzao walioko uwanjani kwenye mpira wa kikapu. Huku mashabiki wamesimama wakitazama lakini wengine pia wameketi wakiwa kwenye masimu zao.

Unapoenda kwenye jumba au mjengo wa huduma center ilikupokea huduma fulani za kiserekali. Unapaswa kungojea kwenye foleni mpaka ambapo unafikiwa wakati wako wa kuhudumiwa. Hivyo basi wananchi huwa wameketi kwenye viti vingi ikiwa wameshikilia makaratasi kulingana na yale ambayo wanangoja kuhudumiwa.

Ni mashini ya kuchimba, imeegeshwa karibu na mawe na mchanga. Inaonekana kuwa kulikuwa kunaendelea na ujenzi ya barabara. Inaonyesha shughuli hizo zimewekwa zitulie kwaza alafu zinaendeleshwa baadaye.

Inaonekana ni mechi ya michezo ya miguu. Mchezaji anasherekea kwa furaha labda baada ya kufunga bao. Mwingine anayeonekana kuwa wa timu pinzani amesimama tu , huenda akihisi masikitiko . Kwenye nyuma watazamaji na mashabiki wamejaa wakifuatilia kwa makini yanayoendelea uwanjani.

Aliyekuwa mwanasiasa Rachael Shebesh ndiye anayeangaziwa zaidi mno kwa picha hii akiwa mbele . Nyuma yake kuna wanawake wengine wanaoonekana kumuunga mkono wote wakiwa wanamakinikika kwa yale ambayo yeye anasema . Huenda ni mkutani wa kisiasa au hafla tu ya uhamasishaji .

Wachezaji wa kandanda wa timu fulani wanasherehekea labda bao au ushindi muhimu. Baadhi ya wachezaji wamekumbatiana kwa furaha uku wengine wakipiga makofi kwa shangwe na nderemo. Inaonekana wana furaha nyingi sana.

Utupaji ovyo wa taka huharibu mazingira . Watu hukunywa vinywaji vyao na kutupa chupa hizo au kununua vile vyakula ambayo wanakula safarini na kuyatupa barabarani . Hivyo basi hujaza mahali ambapo maji hupita na kuharibu mazingira mno.

Waziri mkuu wa zamani Raila Odinga anachukuliwa alama za vidole katika kituo cha huduma, huenda anazindua hafla hii au ameenda tu huko ili pia naye apate huduma za serikali, huenda anahitaji cheti fulani.

Maafisa wa serikali wanazindua huduma ambazo serikali huwapa wananchi wao, huku wakisaini baadhi ya nyaraka kama ishara ya kuanzisha rasmi mpango huo wa serikali na kuhakikisha kuwa umeendelea vizuri.

Huu ni mchezo wa kikapu. Ni mchezo ambao watu hushindana kubaini ni nani ambaye ataweka mipira mingi kwenye kikapu. Hii ni timu mbili, timu ambayo imevaa nguo nyeusi na timu ambayo imevaa nguo ya rangi ya manjano. Wako katika mchezo.

Chombo cha habari cha Citizen kinaangazia mwanamke mmoja anayetoa hotuba na anaonekana kuwa anatoka katika sekta ya serikali ya jaji mkuu, anahutubia wananchi au kutoa maelezo kuhusu tukio fulani.

Kitengo cha utoaji cheti cha tabia njema katika sehemu ya huduma ambazo serikali inawapa wananchi, mtu anachukuliwa slama za vidole ambayo ni tukio la kawaida katika hatua hii. Serikali inapea watu wake shughuli hizi ili kuwasaidia mahali ambapo zinahitajika.

Jengo hili ni la Huduma Centre ambapo afisa mmoja amesimama nje, anaonekana kua kazi yake ni ya ulinzi. Watu wanne wanatembea wakitoka nje, huenda wametoka kupokea huduma za serikali au pia ni maafisa ambao wamekuja kuendelea kuona kama huduma hizo zinaendelea kwa jinsi ambapo zinafaa.

Watu wanashangilia kweli kweli, henda timu wanayoshabikia, wameshinda bao, au mchezo umeisha na wao wameibuka washindi. Walio pembeni wanaonekana kuwa wako hapa na pale, hawashangili wala hawajakasirika.

Uenda serikali imepanga kuleta huduma zake karibu na wananchi kwa sababu kuna hema mbalimbali ambapo kuna wahudumu wa serikali wameketi hapo na vitarakilishi zao wakihudumia wateja. Watu wanaonekana kuwa wamepanga foleni kugonja kuhudumiwa.

Mashabiki wameinua bendera za timu wanazoshabikia, huku wamefurahi wakiinua mikono na kusherekea mno. Huenda wanataka, huenda wanataka timu yao ishinde au pia, timu yao inaeza kuwa imeibuka washindi katika mchezo uliokuwa ukiendelea.